Katika barabara hili, kuna watu wanaotengeneza stima, wanafanya na Kenya Power. Kuna gari hapo kando ya umma inayopita, kupeleka wasafiri mahali wanapokwenda. Kuna pia gari ndogo ambalo lnapita na pikipiki iliyobeba abiria.

Hili ni kampuni la stima ,limetengezwa na kupangwa kwa njia maalum. Kuna yale nyaya ambayo yanapeleka stima kando ya njia zingine.

Hizi ni nyaya za umeme. Zinatumia jenereta kupeleka umeme upande mbalimbali. Zimepangwa kwa njia inayosaidia ili yasiweze kuleta madhara katika huu uwanja.

Hili transfoma ni la kupitisha umeme. Limeunganishwa waya na zinapitisha umeme kwa ghorofa kadha wa kadha. Chini yake kuna miti ambayo yamemea. Kuna yale marefu ambayo yanafikia waya juu.

Hili ni kampuni la umeme limeunganishwa mawaya ili watu waweze kupata umeme. Kampuni hii imezungukwa na miti na nyasi ambayo yamepandwa kwa njia inayovutia.

Hili ni transfoma la stima. Linasaidia kupitisha mwanga kwa kila nyumba. Kuna waya tofauti zilizounganishwa kwa kila stesheni yake. Chini yake kuna miti yaliyomea.

Hili ni mbuga la wanyama. Tunamuona twiga ambaye anakula matawi. Mbuga hili limemea miti na limezungukwa na ghorofa kadha wa kadha. Kuna yale marefu na yale mafupi.

Katika mbuga hili la wanyama kuna kifaru, kifaru anatembea na kuangalia chakula. Mbuga hili limezungukwa na mji, mitu na pia ghorofa refu.

Hawa ni afisa wa mbuga. Wamekamata kifaru na wanajaribu kuifunga na kuiweka chini. Wamefunga mdomoni na pia inaonekana kuwa imeumia maana kuna damu chini.

Watu hawa wanafanya kazi mtaani. Wanasafisha mazingira yao, katika kitengo hiki duni. Wanafurahia kwa kupata mapato yao au kwa kupata kazi waliopewa.

WAtu hawa wanacheza mchezo wa drama kuwafurahisha watoto, wanaiga kitamaduni wa kimasai, wanafurahia mchezi wao na watoto pia wanawaangalia kukuonyesha wanafurahia mchezo huo.

Katika mbuga hili la wanyama, kuna pundamilia. Mbuga hili limezungukwa na ghorofa refu na kuna zile fupi. Mbuga yenyewe inavutia na nyasi yake pia yanavuta macho kabisa.

Lori hili ni la kubeba takataka. Kuna watu wawili walioketi juu ambao wametenganisha takataka kulingana na vimitupo; kuna zile zimebeba chupa na zile zimebeba makaratasi ambao. Wanapeleka mahali maalum panafaa.

Mazingira haya ni mazingira duni, kuna nyumba za mabati mingi ambazo zimetengenezwa. Kuna pia maji ambayo yanapita katikati ya haya manyumba. Kumetengenezwa daraja kuu ya kuwezesha watu kuvuka mto huu.

Katika mbuga hili la wanyama, tunamwona ndovu ambaye anapewa dawa. Mtoto wa ndovu amelala chini kupumzika. Kando ya mbuga hili kuna watu au watalii wanaoangalia wanyama hawa.

Hapa ni kwenye mbuga la wanyama, kuna magari tofauti ambazo zinazoingia. Kuna gari za kibinafsi, na kuna magari ya utalii. Kuna watu ambao wako kwenye gari ya utalii wanajaribu kuangalia wanyama kama wanaeza ziona.

Hili ni mbuga la wanyama, na kuna wanyama tofauti. Kuna ndege na kuna wale wanyama ambao wamelala nyuma. Mbele ya ndege hawa, kuna ziwa la maji linapitisha maji ili iweze kuwasaidia wanyama hawa.

Hili ni mbuga la wanyama kuna twiga ambaye anakula matawi. Mbuga hili limezungukwa na miti mirefu, pia kuna nyasi ambazo zimemea refu refu hapo chini.

Katika mbuga la wanyama tunawaona punda milia, punda milia wanakunywa maji ambayo yanapita hapo kando ya mbuga. Ziwa hili la maji linaonekana kuwapa wanyama hawa maji ya kiafya.

Hizi ni nyumba za vitongoji duni. Nyumba nyingi zimejengwa na mabati. Zimezungukwa na miti mirefu ambayo inaonyesha kuwa imefinyana kwa sana.

Hili ni mbuga la wanyama ambalo lina pundamilia. Wako wengi katika mbuga hili. Mbuga hili pia limezungukwa na miti kadha wa kadha. Pundamilia wanawaangalia watalii waliokuja kuwangalia pia wao.

Hili ni mbuga la wanyama tunawaona ndovu ambao wamesimama hapa. Kuna wale pia wanao afisa wanaoangalia wanyama hawa, katika mbuga hili kando kuna miti ambayo yamesimama na kumea.

Watu hawa wanasafisha mazingira yao, wana magunia ya kuweka takataka ya plastiki. Wamevaa maski kuonyesha huu uchafu si wa mzuri kwa kiafya. Mwingine pia amevaa glavu na kushikilia taka hizi.

Watu hawa wanajaribu kusafisha mazingira yao, wanatoa taka kwenye maji ambayo yalikuwa yamesimama, ili maji haya yaweze kuteremka. Wamevalia nguo maalum ya kuwazuiya kushika uchafu huo.

Hili ni mbuga lililo katikati la mji. Limejaa miti na limezungukwa na ghorofa tofauti kuna refu na kuna zile fupi. Miti yenyewe yamepangwa kwa njia maalum.

Haya ni michoro ya tuvuti ya kihistoria ya nchi ya Kenya. Hawa ni mababu zetu waliopigania uhuru wa nchi hii ambao wamewekwa ili kutukumbusha.

Kuna magari ambayo yamepakiwa kando ya barabara, na ukutani mwa barabara, kuna grafiti umechorwa ukielezea madhara au picha la mtu.

Hili ni baraza la jiji la Nairobi. Linaonyesha umuhimu wa mazingira. Vina vifaa tofauti tofauti vya kusafisha mazingira yetu ya Nairobi.

Bwawa hili la maji lina mamba mkubwa ambaye amekaa kwenye shore la maji ili aweze kuota jua. Kando ya ziwa hili, kuna gari ya utalii na kuna miti yaliyomea kando yake.

Mazingira haya duni yamechafuliwa na maji machafu yanayojaribu kusafishwa na wenye mazingira wanaotoa taka katika maji ili yaweze kupita.

Hii ni hifadhi la wanyama. Nyuma ya wanyama kuna gari la watalii ambao wamekuja kuona wanyama tofauti tofauti. Kuna miti na milima yaliyozunguka hifadhi hii.

Hili ni maeneo ya kitongoji duni, ni mtaa wa mabanda yaliyojengwa kwa mabati. Kuna maji machafu yanayopitia hapo nyuma yake. Kuna mtu ameanika nguo zake na nyasi zimemea kando ya maji yanayopita katika ziwa hili.

Hili ni mbuga la wanyama, tunamwona mnyama kama twiga. Kuna mtalii anayefurahia mazingira aliyomo. Kuna mwelezaji anayemweleza zaidi kuhusu mbuga na mnyama.

Ziwa hili ndogo la maji lina mamba wakubwa na ndege mdogo ambaye amesimama ili ale. Kando yake kuna mimea ambayo yamemea na yamenawiri vizuri.

Ziwa hili la maji, lina watu tofauti tofauti. Wengine wamekalia mashua, wengine wanayaendesha. Kando yake, kuna park ya michezo ya watoto. Miti pia yamemea hapo kando.

Mazingira haya duni yamejaa taka na maji machafu. Tunamwona mtu akiingia kule ndani, mazingira yenyewe si ya kufurahisha na si ya kusaidia kiafya.

Hili ni mbuga la wanyama ambapo tunaona ndovu kubwa wakiwa na mtoto wake. Amemshikilia na kumzuia. Amejipaka rangi tofauti au vumbi.

Watalii hawa wametembelea eneo moja ya Kenya ya Kimaasai, ambapo wameweza kuvalishwa nguo na vifaa vyao wanavyovitengeneza kwa mikono.

Haya ni takataka yaliyotupwa. Takataka ya plastiki ambapo huyu mtu anajaribu kuchagua, kutenganisha plastiki na takataka zingine tofauti.

Wanafunzi hawa wako katika shule ya upili. Wanasoma kutumia kompyuta. Wanaelezwa kuhusu mazungumzo ya watu tofauti, wakati tofauti.

Mbuga hili la wanyama lina simba na kuna mtalii anayejaribu kuingiza mkono ndani ya fensi ili apate kuguza simba huyu.

Hili ni mazingira duni, linalosafishwa na watu wa mazingira. Wanatoa taka ndani ya maji ili yaweze kupita bila kusimama na kuleta magonjwa ama madhara katika mazingira haya.

Hili ni mbuga la wanyama. Kuna kifaru ambao ni wakubwa. Wako uwanjani wanaangalia mazingira. Wamezungukwa na briji refu linalopitisha watu.

Mazingira haya ya bahari ni masafi. Maji yake yanavutia. Kando yake kuna miti yaliyoizunguka bahari.

Hili ni hafadhi au njia maalumu. Kuna miti marefu na mafupi yaliyomea kwa ustarabu fulani. Mengine yamepangwa au miti kupigiliwa chini yake ili kushikilia siziweze kufika barabarani.

Hili ni gari la umma ambalo linasaidia kupelekea wasafiri aina mbalimbali. Kuna mkokoteni ambao umebeba mzigo ukileta katika stesheni hii. Kuna wale wanaongoja kuabiri gari hili.

Gari hili la umma linaabiri wateja, kuna abiria ambaye anafungua mlango ili aweze kuingia. Kuna pia wapita njia ambao wanaangalia magari kadhaa ambazo wanahitaji ili wafike makwao.

Huu ni barabara wa umma. Una magari tofauti. Kuna ndogo, kuna lori, kuna pikipiki. Kando kuna wapitanjia ambao wanavuka barabara. Kuna maghorofa pia ambayo yamejengwa kando ya barabara.

Hili ni barabara la umma, lina magari tofauti. Kuna lori, kuna gari ndogo, na kuna basi, kuna pia pikipiki ambayo limepakiwa hapo. Kwenye juu ya barabara hili, kuna bridge linalopitisha watu.

Magari haya ya umma yamepakiwa ili yaweze kuabiri abiria. Kuna afisaa wa trafiki ambaye anawaangalia watu wanavyotumia barabara na kuwaelekeza vizuri. Kuna pia wapita njia wanaovuka barabara na wengine pia wameketi kungoja wakati kuabiri gari hizi.

Hii ni barabara ya uma ya gari la moshi kuna magari tofauti na watu ambao wanapita wengine na kuabiri magari. Kuna basi, kuna gari ndogo, kuna wale walio simama kando ya barabara ili kungoja gari yao,

Katika barabara hii ya umma kuna gari tofauti, kuna basi na kuna gari ndogo. Kando ya barabara hili kuna mahali wanapouza mafuta ya gari. Tena kuna miti ambayo yamemea ndefu sana kando yake.

Magari haya ya umma, yanaabiri abiria, kuna wale wapita njia na kuna wale ambao wanaingia kwenye gari. Gari hili pia ni la kubeba mizigo limepakiwa chini ya gorofa fulani.

Hili ni gari la umma ambalo limepakiwa ili abiria wapate kuingia katika gari hii. Kuna kondakta ambaye ameinua mabango juu kuonyesha mahali gari inapoenda na pia bei yake imeandikwa kwenye bango hilo.

Hii ni gari ya umma ambayo ina abiri abiria. Imepakiwa katikati ya barabara. Kuna maghorofa ambayo yako kando. Kuna wapita njia na kuna wale pia wanaofanya biashara zao mbalimbali.

Huu ni barabara wa umma. Una magari ambao unapita. Kando yake kumetengenezwa petroli ya mafuta. Kuna miti pia ambazo zimemea kando ya barabara hili ambazo zimenawiri vizuri sana.

Hili ni barabara ya umma. Kuna magari na watu kadha wanaotembea kando. Magari haya yanawaita wateja. Kando barabara hii, kuna maghorofa ndefu ambazo zimesimama kando.

Katika barbara hili la uma kuna magari tofauti kuna yale madogo kuna basi kuna lori kuna pia wanyama ambao wamekaa katikati ya barabara wakila nyasi. Barabara hili limewekwa fence hapo kando.

Hili ni gari la umma limechorwa kwa njia ya kuvutia. Kuna kondakta anayeangalia wateja na kuna yule anayeshikilia gari kuonyesha vile imechorwa. Wateja wanafurahia kuingia kwenye gari hili.

Gari hili ni la umma. Kuna kondakta anayepiga gari ili kuwaita wateja. Watu wengine wanapita wakielekea makazi zao. Kuna wale ambao wamesha abiri gari na wameketi ndani.

Hili ni gari la umma ambalo linaelekea Nakuru. Kuna abiria wanaoabiri gari hii. Kuna wale ambao wanapita kwenda makazi zao. Hapo kando kuna duka la Safaricom.

Gari hili ni la umma. Kuna kondakta anayejaribu kuwaonyesha watu ili waweze kuingia kwenye gari. Kuna abiria wanaoangalia, kuna wengine wanaopita. Magari haya yameegeshwa chini ya mti fulani.

Hili ni gari la umma la City Hoppa . Linaendelea kuwachukua abiria likiwafikisha eneo wanaoenda. Kando yake, kuna gari lingine ambalo bado linaabiri abiria.

Hapa ni mahali pa umma pa kuabiri magari ya kuenda maeneo tofauti kama Nakuru, Karatina. Kuna manyumba mengi marefu yaliyosimama kando. Kuna madereva na abiria wanaopita kuangalia mahali wanapokwenda.

Hili ni barabara la umma ambalo lina msongamano kwa pande moja. Kuna hari tofauti tofauti; basi, lori, gari ndogo na pia kuna wapita njia, wanaojaribu kuvuka barabara.

Haya ni magari ya umma yanayoabiri abiria wa kuelekea maeneo tofauti. Kuna abiria na kunao wasaidizi wanaosaidia abiria kuingia garini. Wengine ni wapita njia tu.

Hii ni barabara la uma ina magari tofauti kuna lori, matatu, gari ndogo, pikipiki amabalo limebeba msafiri na mwendeshaji.

Hapa ni katika kituo cha usafirishaji cha umma. Kuna abiria ambaye anaye abiri gari kuenda mradi. Kuna dereva anayeongea na muuzaji. Kuna msukuma wheelbarrow anayepitia nyuma ya gari.

Katika barabara hili la umma, tunaona gari tofauti tofauti. Kuna pikipiki, gari ndogo na pia kuna maagizo jinsi abiria au wanaoendesha magari wanafaa kufuata.

Gari hili la umma lina mchoro wa kuvutia wateja wanaopita njiani. Lina mabango yana bei ya mahali ambapo abiria wanakwenda. Kuna kondakta anayeita wateja na kuna wapita njia pia wanaoziangalia magari hizo.

Hili ni barabara ya umma ambalolina magari tofauti, magari madogo yanayoenda katika sehemu tofautitofauti. Kuna mabango tofauti yaliyowekwa kando ya barabara yanayoeleza maelezo fulani.

Katika jukwaa hili kuna magari ya umma ambayo yanaabiri abiria tofauti tofauti ili kuelekea makazini mwao. Kuna dereva ambaye amesimama akishikilia gari.

Afisa anaharibu kumwelezea mpita njia mwelekeo. Kuna pia gari za umma zimesimama apo zikiabiri. Kuna mfanyikazi mwendeshaji wa mkokoteni anaendesha mkokoteni wake.

Katika barabara la umma kuna gari tofauti kama lori, gari ndogo, kuna wapita njia wanaopita kando ya barabara, kuna miti yalio mea na yana pelekwa na upepo kwa upande moja, kuna onekana pia kumenyesha.

Haya ni magari ya umma yanayosafiri kutoka Nairobi mpaka Mombasa. Yanabeba pia mizigo. Kuna abiria wanaoangalia ndani na kuchunguza nini kinachoendelea ndani ya gari.

Katika barabara hili la taifa kuna magari tofauti kuna alori kuna basi kuna matatu kuna pia abiria ambao wanajaribu kuvuka barabara katika mvuko maalum. Kuna afisa wa polisi ambaye amejizuilia kwa mwavuli kumaanisha kuna nyesa ni usiku.

Hili ni barabara la umma. Kuna magari ya umma, afisa wa umma, wapita njia, magari tofauti. Kuna pia nyumba virefu na vingine vifupi vilivyo katikati ya mji hili.

Hapa ni maegesho ya umma. Kuna magari ya umma ambayo yanaonyesha mahali tofauti ambap yanapoenda. Kuna wasafiri na kuna maabiria wanaotaka kuabiria magari haya. Yamepakiwa kando ya nyumba kubwa.

Hili ni barabara la umma ambapo kuna magari ya umma pia. Kuna wasafiri na wapita njia. Kuna maafisa wa trafiki na maafisa wa umma wanaoelekeza watu jinsi ya kupita na kutumia eneo hili.

Haya ni magari ya umma, ambayo yamepakiwa ili yapate kuabiri abiria tofauti tofauti. Watu wako kwenye shughuli zao. Kuna wale ambao wanaelekea kuangalia gari, na kuna wale wanaopita tu.

Hili ni gari la umma ambalo linaonyesha ruti tofautitofauti ambazo kuna abiria walioabiri ndani, kuna wale wanaingia na kuna makanga kando yake ambaye anaita kila mtu aweze kuingia.

Hii ni barabara ya umma. Kuna magari tofauti; magari ya abiria, magari binafsi. Watu wanatembea kando. Kuna afisa wa polisi wanaoelekeza watu jinsi ya kupita.

Hili ni duka la kuuzia maji ya kunywa. Imepambwa na kutengenezwa vizuri. Imepanguzwa na kusafishwa ili kuwa na kuonyesha afya njema kwa watu wanaokuja kununua maji.

Hizi ni paipu za kupitisha maji. Zimepangwa kwa njia maalum. Zimewekwa kwenye kulingana na rangi tofauti. Paipu hizi, zinapaswa kuwekwa chini ili yaweze kupitisha maji.

Tingatinga hili linachimba shimo ili waweze kuweka paipu zinazopeleka au kutoa maji kwenye uwanja huu. Linasaidia ili watu wasiweze kuyakanyaga mapaipu hizo ziharibike.

Katika nyumba hizi kuna matanki ya maji ambayo yako juu ya ghorofa kadha wa kadha. Yanasaidia kuwapa wateja wao maji na hivo ndivo wanavyojidumu kimaisha.

Hii ni jikoni ambalo lina mpito wa mfereji linalosaidia kupitisha maji na kutumia. Limepambwa na kutengenezwa vizuri. Linavutia na kuvuta macho.

Hili ni pipe la kupitisha maji masafi ya kutumia. Limechimbuka kutoka chini. Yaonekana kuwa mazingira ilikuwa inachimbwa ndio maana pipe hili likatokea juu.

Haya ni mabomba ya maji ambayo yamepagwa kwa mfwatilio fulani. Yanaweza kuwa yanataka kuchimbwa ama kuingizwa ili aweze kupitisha maji au yanauzwa.